Kadi linalosaidia wagonja ama watu wasio kuwa wazuri kwa mwili yao, ni ya muhimu sana kwa sababu inagaramia kila kitu ya hosipitali.

Matunda aina mbalimbali yamepangwa chini ili yaweze kuonekana kwa kila mtu anayetaka kununua ili achague anayopenda.

Duka la kuuzia maziwa na maziwa lala. Mitungi zimepangwa nje na vifaa vya kutumia kuweka maziwa tena watu wamekaa ndani ya nyumba ili wangoje wateja wafike.

Karatasi inaloonyesha jinsi wananchi wanavyolipa ushuru kwa serekali, ni ya muhimu sana ili kila mtu aweze kulipa ushuru ya kuendeleza maendeleo ya nchi.

Wauzaji wengi wamepanga vitu vyao kwa laini ili wanunuzi waweze kuona vizuri na kuweza kununua bidhaa hizi.

Hii ni duka ya kuuza vitu vya ukulima kama vitu vya kulisha kuku na kulisha ngombe na zinginezo mengi.

Kurudumu la gari ambayo imeonyeshwa iwe safi sana hii ni ya maana Kwa sababu inasaidia gari iliiweze kutembea kwa sehemu mbalimbali.

Watu wanakata nyama zikuwe ndogo ndogo na kuziweka kwa kitu ya kuweka huku zingine zimeanikwa juu ili ziweze kukatwa pia.

Pesa ni za muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Ukiwa na pesa unaeza kununua kitu chochote unaotaka ili uweze kuishi maisha mazuri, unaeza ata kusomesha watoto wako.

Magari mengi ambayo yanaendelea kutengenezwa na amepangwa kwa nyumba kubwa sana ili zikiwa tayari inaweza kutolewa na kuuzwa kwa watu.

Gari kubwa ambayo imeekwa ama imepakiwa kwa mahali pazuri. Hii gari ni ya muhimu sana kwa viongozi wakuu wanapotembea kwa sehemu mbalimbali.

Mayai yamepangwa kwa vitu tofauti hili ziweze kuuzwa kwa wateja ama mtu yeyote anayeitaji mayai.

Magari siku hizi ni za muhimu sana kwa kila mtu kwa sababu utakavyo taka kufanya kazi yako ama kusafiri mahali na uko na gari yako unaweza toka mahali ama wakati unataka.

Magari mbalimbali yamepangwa vizuri nje ya nyumba kubwa ya kifahari inakaa kama magari yanayouzwa ama matajiri wamepaki nje ili waweze kufanya kazi zao.

Viatu mbalimbali zimeanikwa juu ya meza ya kuuzia viatu ili ziweze kuuzwa ama kuonekana kwa watu mbalimbali.

Risiti ya kutumika kwa dawa za hospitali hapo unapoumwa na mwili ama ukiwa na shida mwilini. Hii risiti inakusaidia hili usilipe malipo yeyote.

Magurudumu mapya za magari zimewekwa vizuri. Magurudumu hizi ziko mingi sana na ni ya muhimu kwa magari.

Pesa ni za muhimu sana kwa maisha ya kila mwanadamu, ukiwa na pesa huwezi kupungukiwa na chochote kwa sababu unaweza ukanunua kila kitu unachotaka ukiwa na pesa.

Magari tofauti tofauti ambazo zimepangwa vizuri sana zinauzwa ama kila mtu ama mtu yeyote anayetaka gari anaweza kuyapata hapa.

Machungwa mbalimbali yamepangwa juu ya meza. Hii ni biashara ya maana sana.

Gari mpya ambayo imewekwa vizuri, imewekwa meta meta zinazo metameta vizuri sana. Gari imeng'aa sana.

Watu ama watengenezaji wa magari, wakimaliza kutengeneza wanasafirisha kutumia gari kubwa kwa sehemu mbalimbali, ili watu waweze kupata magari.

Magari mengi na watu wengi wanatembea huku. Kuanyesha kwamba kuna biashara kadhaa, na ni biashara kubwa kubwa zinaofanyika huku.

Gari ambasyo imeekwa kwa nyumba ya vioo. Gari linapendeza saana kwa uumbaji wake na ni ya pesa mingi.

Gari kubwa ya kupelekea wasafiri ama watu wanaosafiri sehemu mbalimbali nyumba kubwa ya kusaidia watu ana hoteli kubwa inauswa vitu ama vyakula mbalimbali.

Vijana wawili wamezubaa nje, wamekosa kazi ya kufanya. Wengine wanangojea wateja kwa hotelini.

Unaponunua gari yako mpya, unapewa kadi hii ili iweze kusaidia gari yako hapo unapopata majeraha ndogo ndogo ama gari inapoharibika utaweza kusaidika kwa kulipwa hayo pesa.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, imewekwa kwa mahali linaloonekana vizuri ili watu waweze kuona na kupata kununua bidhaa hizi.

Vyakula tofauti tofauti zimepangwa vizuri kutengemea na ama kutengemea ni chakula ya aina gani, ili wanunuzi waweze kuona vizuri na kuchangua ile anayotaka.

Gari kubwa imepakiwa kwa uwanja wa mtu. Hii gari ni ya muhimu sana kwa maisha ama kwa kazi ya mtu. Unapotaka kusafiri mahali unatumia gari utafika salama.

Kadi ya kutumia kulipa hapo ambapo gari yako imepata majeraha ama imepatwa na shida fulani.

Magari nyingi yamepakiwa nje na yamepangwa vizuri sana. Huku manyumba yaliyojengwa za ghorofa.

Watu watatu wanahudumiwa katika kampuni hii. Hii inaonyesha kuwa hawa wamama watatu wako na shida tofauti na wanataka usaidizi ili waweze kupata kitu wanataka.

Lori kubwa sana linasafirisha magari mapya kutoka Mombasa hadi mahali wanapouzia. Hapa unapendeza sana kwa sababu hizi magari ni mapya.

Vitu tofauti tofauti zimepangwa kwa mipangilio mzuri sana. Viazi zimewekwa kwa karatasi, tena mahindi zimepangwa vizuri, tena karoti, nyanya, mananasi na vitu zingine.

Duka kubwa ambayo imeandikwa Mpesa. Mpesa ni ya muhimu sana kwa watu wengi. Inasaidia kutoa pesa kwa simu na pia kuweka pesa kwa simu.

Gari kubwa yenye inapendeza sana. Gari hili linatumiwa na watu wakubwa wanaofanya kazi makubwa kwa sehemu mbalimbali. Naipenda hii gari na naisi kuwa nayo nikiwa mkubwa.

Watu wako shughuli zao za mbalimbali wengine wanasimama kando ya canteen ili aweze kununua vitu, wengine wanatembea hapo mwengine amekaa chini kama kuna kitu anasubiri huku.

Pesa nyingi zimeshikwa kwa mikono, pesa ni za muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu unaezapata kila kitu unachotaka ukiwa na pesa. Pesa kununua vyakula, kulipa karo na kulipa mahitaji yote anayotaka.

Duka kubwa ambayo imepakwa rangi tafauti tafauti inayouza bidhaa mbalimbali kama soda, sukari na vitu vingine ambayo zinatumika katika maisha ya binadamu.

Bodaboda mbili zinazo beba watu katika sehemu mbalimbali. Hii ni ya muhimu sana kwa sababu bodaboda hufika kila mahali kwa sababu.

Kadi linayogaramia pesa za hospitali hapo ambapo ukipataka shida ana uko mgonjwa ni ya muhimu sana.

Kati ya nyumba inasaidia sana kwa sababu hapo ambapo nyumba inapata shida ama imeshikwa na moto Kati inasaidia kujenga upya.

Duka kubwa la kuuza viatu aina aina ya wanawake na pia ya wanaume ya muhimu sana kwa sababu hii biashara utazipata dawa nyingi.

Simu ni ya muhimu sana kwa wakati huu. Kwa sababu simu inaeza tumia pesa kwa mtu aliye mbali sana.

Maduka kadhaa za, Mpesa ni za muhimu sana kwa sababu, unaweza kutoa pesa kwa simu, kwa urahisi ama kutuma pesa kwa watu walio mbali kwa urahisi.

Kwa mama anayeshona vitu vya samani na kuanika vizuri ili wanunuzi waweze kuona na kununua.

Magari mapya ambayo zimeparkiwa kwa mahali mazuri ili vieze kuuziwa ama kuuzwa kwa wateja wanaotaka magari. Pia nyumba nzuri ambayo imejengwa na vioo na vitu tofauti tofauti.

Pesa ni za muhimu sana kwa kila binadamu kwa sababu ukiwa na pesa unaweza fanya kila kitu unachotaka ama unaweza safiri kila mahali.

Watu wakubwa wanaofanya kazi kwa kampuni mbalimbali wanapewa gari mpya ili waweze kutumia kuendeleza kazi ya kampuni.

Karatasi, linaloweza kugharamia ulishaji wa Ng'ombe na vitu za nyumbani ,ni muhimu sana kwa wakulima.

Matunda aina aina ni ya maana sana, kama nyanya, machungwa, pilipili na mengine mengi ni ya muhimu kwa mwili ya mtu,

Sehemu mbalimbali nchini wanaendeleza biashara tofauti tofauti sana sana nchi kubwa kubwa.

Baba na watoto wamekaa Kwa kiti wakisherekea vyakula vyao cha mjana pia mama amesimama huku akionyesha familia ina furaha sana.

Magari mengi mapya yamewekwa vizuri ili wanunuzi waweze kuona na kuchagua anayependa.

Duka kubwa linalouza vitu kadha na pia kusuka nywele ya muhimu sana kwa wanawake kwa sababu zinawafanya wao wakuwe vizuri.

Kampuni kubwa ya safaricom ni ya maana sana kwa kila mtu, kwa sababu hapo ndipo unaweza kuyaweka pesa zako ili uzitumie baadaye.

Pesa nyingi zimewekwa kwa meza, ili aweze kuhesabu pesa hizi ni ngapi. Inaweza kuwa ya kazi anayofanya, anafanya hesabu iliajue amepata ngapi.

Pesa ya laki moja ni pesa nyingi sana kwa sababu ukiwa nayo unaweza nunua vitu kadhaa vya nyumba ama ufanye buashara ndogo.

Mahali kuna masherehe ama kuna kitendo kinachotendeka, watu kutoka sehemu mablimbali kuja na magari yao ili waweze kusherekea pamoja.

Pesa ni ya muhimu ama ni ya maana sana kwa kila mtu kwa sababu pesa ufanya chochote unachotaka.

Biashara ya kuuza bidhaa tofuati tofauti kama viatu vya aina aina ni ya muhimu sana kwa sababu utazipata pesa nyingi.

Watu wawili wamesimama wakisoma kitabu kilicho na maandiko tofauti ni kama ni kitu cha kazi.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali imewekwa pahali kila mtu anaweza kuona ili aweze kununua kila kitu anachotaka.

Gari kubwa linalobeba watu wengi kwa mara moja, wakienda safari mbailimbali wanaeza kusafiri kwa pamoja.

Magari mengi ya aina aina yamepakiwa vizuri sana kwa uwanja kuonyesha hawa watu wako na sherehe ama kitu kinachoendelea huku.

Magari kadhaa yamewekwa vizuri inaonyesha kwamba magari haya yansuzwa Kila ama mtu ambaye anataka kununua atazipata hapa.

Biashara mbalimbali huendelea katika sehemu mbalimbali mjini, kama kuuza bidhaa zozote ambazo mtu akonazo, ili kila mtu apate kununua.

Biashara aina aina zinaendelea katika mji tofauti tofauti kwa kenya hii kwa sababu kila mtu anatafuta pesa kwa tofauti tofauti.

Kuna kampuni mbalimbali za pesa kukimu familia ama kila mtu anapaswa awe kwa kampuni ili aweze kufanya familia wawe na furaha na kupata mahitaji yoyote.

Kwa duka mengi wamejengwa ili waweze kutumia watu ama watu waweze kupata kununua mahitaji yao kwa mahali pazuri.

Magari mapya hubebwa na magari kubwa yaliyo na mahali pa kueka ili kusafirishwa sehemu mbalimbali.

Bodaboda ni za muhimu sana kwa wakati huu na ni lazima ukate kadi ili uweze kukaramia mambo ambapo umepata ajali ama kitu yeyote.

Watu wanaofanya biashara kwa sehemu tofauti tofauti kwa kuuza machungwa na vitu vya nyumba ni wa muhimu sana kwa nchi yetu.

Magari makubwa ambayo yamewekwa kwa uwanja na watu ili waweze kwenda kwa shughuli yao.